Vifungashio maalum venye rangi mchanganyiko kijani manjano pamoja na nyeupe lililochapishwa maneno yasomekayo "Baraka mbolea", ikiakisi kuwa ni vifungashio maalumu vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje mfano wa duka, lililochapishwa maneno yasomekayo "Osho kiwanda cha kemikali, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo ama dawa zinazotumika kutibu mifugo.

vifungashio maalumu vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani vilivyochapishwa maneno yasomekayo "homa ya wanyama kuondoka", na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka, aikiakisi kuwa ni vifungashio vinavyotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo "tayari kwa matumizi" na kuchoro picha za wanyama mfano wa ng'ombe, mbuzi pamoja na ngamia, ikihisi kuwa ni mfungashiwo vilivyotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na bluu, kilichochorwa picha mfano kama kuku, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi dawa zinazotumiwa na mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na bluu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "vidonge vya minyoo" na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka, ikiakisi kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa, zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vifaa vidogo pamoja na vifungashio vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo au pembejeo za kilimo.

Chupa ndogo, yenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe, iliyochapishwa maneno yasomekajo "S"pamoja na "G VAX"; ikiashiria kuwa ni chupa iliyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "kupa side", na kuchorwa picha za wanyama mfano wa kuku, mbuzi pamoja na ng'ombe, ikiashiria kuwa ni chupa iliyohifadhi dawa zilizotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi nyeupe iliyochapishwa maneno ya maelekezo pamoja na kuchoro picha ya mnyama aina ya ng'ombe, ikiashiria kuwa ni chupa maalumu inayotumika kwa ajili ya kuhifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "osho tunakuwa pamoja na wewe", kilichozungukwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti na ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Kifungashio chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na nyekundu kilichochapishwa maneno yasemekayo 'kwa matibabu ya wanyama pekee', na kuchorwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi dawa zinazotumika kwaajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo “daka minyoo” na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbuzi, ng’ombe, pamoja na farasi, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko bluu, nyekundu pamoja na nyeupe; kilichochapishwa maneno na kuchorwa picha za mifugo aina ya kuku, ikiakisi kuwa ni kifungashio kilichotumika kuhifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe, nyekundu pamoja na bluu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "biurine", na kuchorwa picha za wanyama mfano wa Mbwa pamoja na Paka, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye makabati yenye mkusanyiko wa rafu zenye chupa pamoja na vifungashio vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani, pamoja na nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo ara minyoo salama kwa wanyama wajawazito na kuchorwa picha za wanyama mfano wa farasi, ng'ombe, kondoo, pamoja na ngamia, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi. Ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwajiliya uzalishaji wa mazao hayo ama eneo linalotumika kama uhifadhi wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara mfano wa mahindi, ikiakisi ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa soko lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuuza na kufanya biashara ya mazao hayo ya biashara.

Watu waliovalia mavazi maalum yenye rangi ya bluu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya.

Watu waliopo katika eneo maalum mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa vyombo vya mraba vikiwa na rangi tofauti, biashara aina ya viazi vitamu ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo hilo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti pamoja na mazao ya biashara aina ya viazi, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhi mazao y biashara ya matunda aina ya maparachichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajli ya ukulima au kilimo cha matunda hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa miche iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na masanduku yaliyohifadhiwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi; ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi yanayohifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe. Ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo wanaochakata mazao hayo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vilivyo hifadhiwa, mazao ya biashara ya matunda aina ya mparachichi, ikiashiria kua ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mkulima aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa miti ya mazao ya biashara aina ya kahawa, aliyeshika chombo chenye rangi ya kijani kilichohifadhi mazao hayo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eeneo mfano wa bustani ama shamba, lenye udongo wenye rangi nyeusi kuashiria rutuba, pakiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi nakutoa matunda ya zao la nyanya iliyoota kwa rangi mchanganyiko, nyekundu pamoja na kijani. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika chombo chenye kutoka mazao ya biashara aina ya vitunguu maji, katika eneo lililozungukwa na miti yenye rangi ya kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyepo katika eneo lenye vyombo vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya zilizokomaa kwa rangi nyekundu iliyokolea, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba waliobeba mazao ya biashara ya matunda aina ya maembe, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalum, mfano wa kitalu ama bustani lenye miti ya mgomba unaotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi; ni kiashiria kuwa ni eneo ama nyumbani kwa mkulima anayetumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo mithiri ya ndoo vyenye rangi nyeusi zilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya kahawa ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo lililotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo.

Mtu aliyeshika mazao ya biashara ya matunda aina ya matango katika eneo mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miche hiyo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi pamoja na kofia aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya kabichi, katika eneo lililozungukwa na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo maalumu mfano wa bustani ama kitalu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji na uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kua ni wakulima waliopo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, likiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, aliyeshika chombo kilichohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiakisi kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo la shamba.

Eneo mfano wa bustani ama shamba lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeko katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mti wenye kutoa matunda aina ya maparachichi, ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo la shamba lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda mazao hayo.

Jopi la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu, likiashiria kuwani wakulima waliopo katika eneo la shamba linalotumika kwaajili yakuzalisha mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba au bustani, imepandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya biashara aina nyanya hizo ikiashiria kwa mkulima afanyie kazi katika eneo hilo la shamba.

Watu waliopo katika eneo la nje lenye mkusanyiko wa vyombo pamoja na vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya mauzo ya bidhaa hizo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwaajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani kwenye mti wenye kutoa matunda, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lilitumika kwenye hilo uzalishaji wa mazao hayo ya biashara ya matunda.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa mazao ya biashara aina ya viazi, vilivyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Wakulima waliopo katika eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya chai, walioshika vyombo wenye kuvihifadhi mazao hayo ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu la shamba ambalo bustani imekusanyika na miche ilio kuwa na rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya biashara ikihakisi kilimo hicho ni cha biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiakisi kuwa ni mkulima aliyopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la nje mfano wa bustani au shamba limekusanyika kwa migomba itumikayo kwenye kuzalisha mazao ya biashara ikiashiria ni eneo maalumu, limetumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo biashara.

Jopo la watu lililopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo mfano wa bustani, ama shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi yenye kibichi na kutoa mazao aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lilitumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, vikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba; lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya matunda ya matikiti maji pamoja na mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo ya biashara.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiakisi kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje lililozungukwa na majengo lenye mkusanyiko wa miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikihakikisha kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, ikiakisi kuwa ni eneo inayotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalum mfano wa shamba ama bustani yenye mkusanyiko wa miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi. ikiakisi kuwa ni eneo mfano wa shamba linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa pamepandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiwa katika safu zilizonyooka na mabomba madogo yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kua ni eneo la shamba wanalotumia mashine aina ya trekta kwa ajili ya kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vikiwa na rangi aina tofauti vikiwa vimehifadhiwa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa kitalu ama bustani palipopandwa miche midogo iliyoota na kukua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba na kupandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na mabomba yaliyopitishwa kuashiria kuwa mfumo wa umwagiliaji; ikionyesha kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa kama mfumo wa umwagiliaji likiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya wakulima kwa shughuli za kilimo.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu chenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa mazao ya biashara aina ya vitunguu, na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama ishara ya umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyohifadhi miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi . Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo mfano bustani ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine maalumu yenye magurudumu, katika eneo lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani, zilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kutififua udongo, ikiakisi kuwa ni mashine iliyofungwa Kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye mashine ndogo yenye magurudumu, iliyopo katika eneo lenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba, linalotumia mashine hiyo kusaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu, ilipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeupe, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalum yenye rangi nyekundu inayotumika kwaajili ya kusaidia kwenye shughuli za kilimo. Ikiashiria kua ni mashine inayo tumika kwaajili ya shughuli za usaidizi wa kilimo

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Watu waliopamda katika chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu, mfano wa jembe la kisasa linalotumika kwaajili ya kutifulia udongo, ikiashiria kuwa ni mashine iliyofungwa ili kusaidia shunghuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni mashine zinazotumika kusaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wamekuashiria tuba wakiwa na mashine yenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi yenye magurudumu madogo kupitia kesi kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kama jembe la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu, ikiakisi kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye magurudumu, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo iliyopo katika eneo kubwa la wazi la tambarare mfano wa shamba.

Mashine maalumu yenye rangi nyeupe, yenye nembo pamoja na maneno yaliyochapishwa na kusomeka ''agrisiti'' katika eneo la bustani ama kitalu, palipopandwa miche midogo iliyopandwa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu lenye kutumia mashine hiyo kusaidia katika shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vifaa pamoja na mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi mashine zinazo saidia shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye magurudumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vifaa vya aina tofauti, vyenye kitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwaajili ya kusambaza udongo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lenye kutumia mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kuchimba udongo, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lile neno tambarare njaro, kilichofungwa kifaa ama mashine maalum inayotumika kwenye lile kuchimba udongo ni ikiakisi kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya kukusaidia shughuli za kilima.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, yenye magurudmu madogo iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichopo katika eneo mfano wa shamba kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kutifua udongo, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwenye shughuli ya kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalum yenye rangi nyekundu na magurudumu, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarale, ilishiria kuwa ni eneo la shamba linalotumia mashine hiyo kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine maalumu zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililofungwa mashine ama kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya kukata majani, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwaajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililo tengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililo andaliwa mahususi kwa ajili ya kuhifadhi mashine zinazo tumika kwa ajili ya kusaidia kwenye kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusi iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa kwa ustadi na kupandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikashiria kuwa ni mashine iliyotumika kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi, pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni chombo kilichofungwa kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia shughuli za kilimo.

Mtu aliyeshika mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba. Kiashiria kuwa ni mashine maalumu iliopo katika eneo la shamba itumikayo kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kikichofungwa mashine maalumu yeny rangi nyekundu, inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo, katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba, lenye kutumia mashine hiyo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo mfano wa shamba ikiashiria kuwa ni mashine inayosaidia kwenye shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba kilichofungwa mashine inayotumika kama jembe la kisasa, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lenye mashine ya rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, ikiwa na magurudumu madogo ikiashiria kuwa ni mashine inayosaidia kutumika kwenye shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye gurudumu manne iliyopo katika eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi iliyo mfano wa bustani ama kitalu, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiasharia ya kuwa ni mashine inayotumika kwenye usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu, kikichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni mashine inayotumika kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo mfano wa kisima ama bwawa lililotengenezwa na kupakwa rangi ya bluu, likiwa na mabomba yaliyounganishwa katika eneo lenye vyombo vyenye umbo mraba, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Chombo maalumu mfano wa beseni ama ndoo iliyohifadhiwa kimiminika mithiri ya maji na mifungo aina ya samaki wenye rangi za aina tofauti ikiakisi kuwa ni eneo ama chombo kinachotumika kwaajili yaufugaji wa samaki.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio wenye mfano wa nafaka ama mbegu ikijumuisha: maharage, njugu mawe, mahindi pamoja na ulezi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za chakula.

Mtu aliye valia fulana yenye rangi ya kijani aliyopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu kilicho pandwa miche iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalo tumika kwa upandaji miti ili kuhifadhi misitu.

Eneo la nje mfano wa bustani ama kitalu, chenye mkusanyiko wa miche ama mazao au mfano wa maua yaliyopandwa na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kupanda miti ili kuashiria utunzaji wa misitu.

Eneo maalumu lililo tulivu lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mtu aliyopo katika eneo mfano wa msitu ama pori, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linaloakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu mfano wa shamba, kitalu ama bustani; lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda miti ili kusaidia utunzaji wa misitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeshika chombo chenye kutoa maji mithili ya kunyunyuza, katika eneo mfano wa bustani ama kitalu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda miti ili kuongeza uhifadhi wa misitu.

Mtu aliyopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda miti ilikufanya uhifadhi wa misitu.

Eneo maalumu mfano wa msitu au pori, lenye uwoto wa asili linalojimuisha vichaka miti pamoja na nyasi fupi, vikishiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu ama hifadhi ya wanyama pori.

Eneo maalumu mfano wa bustani ama kitalu lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katika eneo hilo, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi meupe ikiwa na miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha kihaidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Watu wawili waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa shamba ama bustani. Iliyopandwa miche midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiakisi kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba pakiwa na kimiminika mithili ya maji palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu, yenye mashimo madogo yanayotumika kwa ajili ya kupanda miche ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo ama bomba lenye rangi nyeupe ,lenye mashimo madogo, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba ya rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoita na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha kihaidroponi.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe mfano wa ndoo ama bomba; yenye mshimo madogo yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni eneo lenye kumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, iliyopadwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Kuwezekwa kwa ustadi na mikusanyiko ya mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa micha midogo iliyoota na kuchapua kwa rangi ya nini kiitiki. Ikioshiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hidroponi.

Eneo mfano wa shamba bustani ama kitalu, chenye mkusanyiko wa mabomba yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kabichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayani ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye udongo mweusi kuashiria rutuba, kikiwa kimepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu mfano wa ndoo chenye rangi nyeupe, kilichohifadhi kimiminika mfano wa maji kikiwa na mizizi iliyopandwa ndani ya chombo hicho, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye rangi nyeusi kikiwa na bomba dogo lililopitishwa katikati ya chombo hiki ikiwa kimepandwa mimea midogo iliyoota na kuchipua, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mfatilizo maalumu, lenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo la nje lenye chombo maalumu chenye umbo mraba, chenye rangi ya bluu kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hydroponi kisayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje, lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, zimepandwa miti midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika katika kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyeusi vyenye umbo mraba vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha kihaidroponi kwa sanyansi ya bila kutumia udongo.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vyenye rangi nyeupe, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo chenye umbo mraba chenye rangi ya bluu chenye mashimo madogo yaliopandwa miti midogo yalioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni chombo kinacho tumika kwenye kilimo cha haidroponiki.

Eneo la nje lenye mwanga hafifu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, ikionesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo ama bomba lenye rangi nyeupe lenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni bomba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Vyombo au mabomba yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashilia kua ni mabomba yanayotumika kwa ajiri kilimo cha hydroponi.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bomba lenye rangi nyeupe lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi wa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lilitengenezwa kwa ustadi, lililo mfano wa mabanda yenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengenezwa kwa ustadi, kwa ajili ya uhifadhi ama kutumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyopo Katika eneo mfano wa shamba, kitalu ama bustani, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa bustani ama kitalu, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililopandwa miche iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi ya mazao ya biashara aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiwa kesi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani, waliopo katika eneo lililozungukwa na vifaa vya aina tofauti, pamoja na mazao mfano wa mbogamboga ama maua, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye kuonyesha kuwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mabanda yaliyohifadhi mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kukusanya mayai pamoja na malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la shamba lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mananasi yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi mfano wa vitalu ama bustani, zilizopandwa mazao ya biashara aina ya uyoga, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, waliopo katika eneo lenye vizuizi, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalum lenye mkusanyiko wa miti ya migomba, inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalum lililitengenezwa kwa ustadi, mfano wa vibanda vyenye rangi nyeupe, ni kiashiria ulienda tengenezwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda kupanda mazao ya aina tofauti.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa umaridadi, lenye mkusanyiko wa mifugo midogo aina ya vifaranga vya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya vifaranga hivyo. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba lililozungukwa na mashine pamoja na bidhaa za aina tofauti mfano wa maua, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani na litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi mchanganyiko kijani, pamoja na njano kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, likiwa na mazao yaliyopandwa mfano wa mpunga, ikiashiria kuwa ni eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyebeba chombo mfano wa kikapu au ndoo yenye mazao ya biashara aina ya vitunguu vilivyopo katika eneo la miti au vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng’ombe, iliyohifadhiwa katika eneo lenye vizuizi pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili malisho ya mifugo hiyo. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu kilichopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa kwenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyoshiria kuwa ni eneo lililoandaliwa mahususi, kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ngombe waliohifadhiwa katika eneo lenye vizuizi pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo maalumu, vinavyotumika kwa ajili ya malisho pamoja na kutagia ikiashiria ni chumba au eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa kutumia mbao mfano wa banda, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika safu za zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa shamba ama kitalu, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na mazao ya biashara aina ya uyoga, ikiashiria kuwa ni eneo lililo tengwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jengo maalumu lilotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mfano wa kitalu ama bustani, limepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliopo katika eneo lenye chombo chenye umbo mraba na rangi ya bluu, kilichohifadhiwa mazao ya biashara aina ya vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mazao yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa matunda yenye rangi nyekundu ikiashiria kuwa ni eneo la shamba limetumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lenye mashine ama chombo cha moto chenye rangi ya njano kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba ama bustani; ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya buluu yaliyopo katika eneo mfano wa kitalu, ama bustani kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashinria kuwa ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya kilimo na ufugaji wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche ama mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kua ni eneo lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na mabomba yaliyopita katika eneo mfano wa shamba lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiakisi kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipochimbwa mitaro iliyopitishwa mabomba, likiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumia mabomba hayo kama mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pakiwa na mabomba yenye kutoa maji kwa mfumo wa kunyunyiza, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mifereji inayopitisha maji katikati ya miche hiyo; ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mifereji inayopitisha maji katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba au bustani, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba maalumu yenye kutoa maji kwa mfumo wa kunyunyiza ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi iliyoota, pamoja na mifereji yenye kupitisha kimiminika mithili ya maji, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji unayotumika katika eneo hilo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, palipo pandwa miche midogo iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unao tumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba lililopandwa miche mdogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lililopitishwa katikati ya miche hiyo; ikiakisi ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika sehemu iyo ya shamba.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Pamoja na mabomba madogo yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo ilo la shamba.

Eneo la shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pakiwa na miche midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hio, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima mirefu pamoja na mabonde na ardhi yenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiakisi kua ni eneo lenye kuonyesha madhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na ardhi kubwa yenye uoto wa asili, unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, miti mirefu, pamoja na vichaka, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya twiga pamoja na pundamilia, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi lenye kuashiri mandhari ya misitu.

Barabara iliyopita na kuingia kwenye eneo mfano wa msitu Unaozungukwa na uwoto wa asili yenye miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi kuashiria ni barabara inayoingia katika eneo la misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi ikiaksi kuwa ni eneo lililoota kwa ajili ya kuonyesha mandhari ya misitu.

Kichochoro ama njia ndogo inayoingia katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka vitimilifu pamoja na nyasi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto na ardhi yenye uoto wa asili, unaojumuisha vichaka pamoja na miti ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na mti na safu za milima na mabonde. Ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliopo katika eneo lililozungukwa na uwoto wa asili, unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha: vichaka, nyasi fupi, pamoja na miti; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu na chanzo kikubwa cha maji kinachopita katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo zungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unao jumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu. Ikiakisi kua ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu

Eneo kubwa la uwazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti mirefu, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima mirefu pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti. Ikihakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu

Eneo kubwa na wazi lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha vichaka vifupi pamoja na mkusanyiko wa wanyama au mwituni aina ya pundamilia pamoja na tumbili, kuashiria ya kuwa ni eneo lenye kuonesha hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti na safu za milima na mabonde, ikionyesha mandhari ya jua linapozama, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu ya milima pamoja na mabonde, na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni mithili ya nyati ama mbogo, katika eneo lililozungukwa na miti pamoja na vichaka ikiakisi kuwa, ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu ama hifadhi ya wanyamapori.

eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na kipande kikubwa cha ardhi chenye uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka na pamoja na miti ikiakisi eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uwoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi. Ikiashiria eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya simba aliopo katika eneo lililozungukwa na mfano wa mji, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi ikiashiria kua ni eneo lenye kuashiria mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo la msitu au eneo lenye kuashiria kuwa ni hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi, lililotambarare lililozungukwa na wanyama wa mwituni aina ya Tembo, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambalale lililo zungukwa na kipandwa cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka ,nyasi pamoja na miti mirefu na chanzo cha maji mithiri ya mto ama bwawa, ikiashiria kua ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mithili ya ziwa ama bwawa, lenye ndege yenye rangi nyeupe pamoja na wanyama wa mwituni aina ya pundamilia, ikiashiria kubwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na kipande cha uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu vichaka pamoja na nyasi fupi, na chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto upitao katika eneo hilo, likionesha kuwa ni eneo ya kuakisi mandhari ya misitu.

Mti mkubwa uliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikionyesha kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu ama hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima mirefu pamoja na mabonde na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria kuwa eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu, ama eneo la hifadhi la wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na uoto wa asili, unao jumuisha vichaka pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lilizozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, na ndege waliopo katika chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuashiria mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale lilizungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, pamoja na chanzo cha maji mithiri ya mto kinachopita katikati ya eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na chanzo kikubwa cha maji mithili ya bwawa ama ziwa; ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti na chanzo cha maji mithili ya mto upitao katika eneo hilo. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa pamoja na uoto wa asili uliojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonesha mandhari ya msitu.

Barabara ielekeayo katikati ya eneo la misitu ama pori, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo maalum lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa banda lililotengenezwa kwa mbao lenye mkusanyiko wa mfugo aina ya mbuzi pamoja na chombo kinachotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo. ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa mbao lililo mfumo wa banda lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi zilizopangwa katika safu zilizonyooka katika eneo lenye vizuizi pamoja na chombo kinachotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyama hao kuakisi ufugaji na ukulima.

Eneo lililotengenezwa kwa mbao mfano wa bando, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi pamoja na vyombo, ama pahala panapotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo; ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji na kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi, katika eneo mfano wa banda zilizotengenezwa kwa mbao na chombo kinachotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu alievalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko bluu, pamoja na nyekundu aliyopo katika eneo lililotengenezwa kwa mbao, aina ya banda lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko mfano wa mabanda, ama rafu zilizohifadhi mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika Kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiakisi eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Mtu aliye valia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, aliyopo katika eneo yenye mkusanyiko wa mabanda pamoja mkusanyiko wa mifugo aina ya bata, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba lenye mkusanyiko wa mabanda madogo yaliyo hifadhi mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kutumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu au bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi, mifano ya mbegu ama nafaka. Ikijumuisha mahindi, mtama pamoja na maharage, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba, vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pakiwa na miche iliyopandwa na kuota kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa yakitoa maji kama mfumo wa umwagiliaji ikiakisi kuwa ni eneo la shamba, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi mchanganyiko, nyeupe pamoja na kahawia, vilivyochorwa picha za mazao na kuchapishwa maneno yasomekayo "vuna mbegu" , ikiakisi kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na njano kilichochapishwa maneno yasomekayo "Simlaw mbegu nyanya elfu moja", na kuchorwa picha ya zao la biashara aina ya nyanya, ikiakisi kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha nyanya.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "mbegu za kifalme", na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya mchangajiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme, na kuchora picha mfano wa mazao ya biashara aina ya kabichi, ikiakisi kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha kabichi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye rutuba vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ambalo limepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiri kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililomfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa na rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikihakisi kuwa ni mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo tamabarare, lililo mfano wa shamba ama bustani; iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katika eneo hilo kama mfumo wa umwagiliaji; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiakisi ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za chakula ama eneo linalouza mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani, zilizopandwa miche kwa rangi tofauti, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlau mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio maalum chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yalisomekayo "Simlaw mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mboga.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na mabomba madogo yaliyopitishwa katikati ya miche iliyopandwa katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi ya kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu" maharage pamoja na mahindi, ikiashiria kuwa ni virutubisho vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha hayo.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlaw mbegu kabichi imani elfu moja" na kuchorwa picha ya mazao ya kabichi, ikiashiria kuwa ni vifungashio maalumu vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha kabichi.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vifungashio venye rangi nyeupe katika eneo la wazi lenye mfano wa mbegu ama nafaka. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mbegu zinazotumika kwenye kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu kabichi" na kuchorwa picha ya mazao ya biashara aina ya kabichi ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye kusanyiko la vyupa ama chupa ndogo zenye udungu wenye rangi nyeusi kuashiria ni rutuba. Vilivyopanda miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vyombo vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA Mbegu Spinachi ya India", ikiashiria kuwa ni kufangishio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha spinachi.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katika eneo hilo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vifungashio vya aina tofauti vilivyohifadhi mfano wa mbegu au nafaka, zikijumuisha mahindi, maharage, mchele pamoja na ulezi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, yenye kupandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji wa mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na njano kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu" spinachi ya india na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya spinachi ikiaksi kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha spinachi.

Eneo mfano wa bustani ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo kubwa la wazi lilo mfano wa shamba ama bustani iliyopandwa miche midogo iliyoota katika safu zilizonyooka pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu limetengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mikusanyiko wa vitalu ama bustani, zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ya kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi na mabomba yaliyopitishwa kama mfumo wa umwagiliaji, ikashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, walioshika mnyama mfano wa mbwa ama paka ikiashiria kuwa ni watoa huduma wa kiafya kwa ajili ya kutibu wanyama.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, lililo na mnyama wa mwituni aina ya pundamilia ikiashiria, kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani pamoja na wanyama wa mwituni aina ya tembo, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao, ama eneo la hifadhi la wanyama pori.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa watu pamoja na mnyama wa mwituni aina ya kifaru, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mnyama huyo ama eneo linaloonesha kuwa ni hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliopo katika eneo lililozungukwa na wote wa asili ukijumuisha vichaka pamoja na miti, akiashiria kuwa ni mnyama aliyopo katika eneo la hifadhi la wanyamapori.